Duka linalojihusisha na shughuli za kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, likiwa limepangilia dawa hizo katika rafu maalumu na kwa mpangilio mzuri, utakaorahisisha zoezi la kuchagua dawa kulingana na uhitaji wa mteja.

Duka linalo jihusisha nashughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, Dawa hizo zikiwa zimepangiliwa katika rafu maalumu na kuwekwa mpangilio ulio mzuri utakao wepesisha mteja kuchagua kulingana na uhitaji wake.

Mwanamke mjasiliamali anayejishugjulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali muhimu kwa ajili ya mimea na mifugo akiwa amezipangilia dawa hizo katika rafu maalumu, ili kuweza kumuwezesha mteja anayehitaji kununua dawa hizo, kuweza kuchagua dawa anayohitaji kwa urahisi na wepesi.

Mwanamke mfanyabiashara anayejishughulisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, akiwa tayari amekwishafungua duka lake na kuzipangilia dawa hizo katika mpangilio maalum, utakaomuwepesishia zoezi la kuziuza dawa hizo kulingana na uhitaji wa wateja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mimea na mifugo, likiwa limepangilia dawa hizo kwenye rafu maalumu na kwa mpangilio maalumu utakaomuwezesha mteja kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake, ili kuweza kukidhi haja zao wateja.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuyavuna mazao hayo, na kuyakusanya ili aweze kurahisisha zoezi la kuyakusanya vizuri na kupeleka katika eneo la uchakataji, ili yaweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wanawake wakulima wanaojishughulisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kukagua na kuyatathmini mazao yao hayo ili kuhakikisha mazao haya yanakuwa katika ubora uliokuwa sahihi zaidi, ili kuhakikisha wanapata manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa hapo baadae.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua mazao yake na kuangalia namna gani yamestawi vizuri na kukua na kunawiri ili kuweza kuangalia namna ya kutanua wigo wa mapato yake.

Mwanamke mkulima anayejishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kuliandaa vizuri na kulifungasha katika vifungashio maalumu, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata ili liweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Shughuli za kilimo za kibiashara cha zao la viazi likiendelea baada ya kuwa zao hilo limekwisha vunea vizuri, na kufungashwa katika vifungashio maalum vilivoandaliwa kwa zoezi hilo. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekea sokoni ili vianze kuuzwa.

Mkusanyiko wa wakulima mbalimbali wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna viazi hivi na kuvitia katika vyombo maalumu; walivyoviandaa kwa ajili ya shughuli hiyo, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakatwa ili viweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo baada ya kuwa wamehitimisha zoezi la kuvuna viazi hivyo tayari kwaajili ya kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nanasi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao lake hilo na kulifungasha vizuri ili kuweza kulipeleka sokoni. Akiwa na tabasamu kwenye uso wake kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kukamilisha zoezi hilo.

Mwanaume mkulima anaejihusisha na shughuli ya kilimo cha zao la kibiashara, akiendelea na zoezi la kukagua mazao yake hayo aliyolima kwa kutumia njia na fumo wa kilimo cha umwagiliaji, kinachomuwezesha kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea mvua .

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hilo na kukusanya sehemu moja, ili kuweza kurahisisha usafirishaji wa zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao hilo la kahawa, wakiwa tayari wamekwishahitimisha zoezi la kuvuna zao hilo, wakiendelea na zoezi la kukusanya na kufungasha na kuweka vizuri kwa ajili ya kupeleka katika eneo la uchakataji na kuweza kupeleka sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara wakiendelea na zoezi la kuyaandaa mazao yao hayo ya mahindi, baada ya kuwa wameshakamilisha zoezi la kuvuna mazao hayo, tayari kwa ajili ya kupelejwa katika eneo la kuchakata na kuweza kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wanawake wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, wakiwa kazini wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao hayo ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo yao waliyojiwekea, kupata manufaa makubwa kutokana na zao lao hilo.

Zoezi la kuvuna zao hili la kibiashara la vitunguu likiwa limekamilika na kuvikusanya vitunguu hivyo, ili kuweza kurahisisha zoezi la usafirishaji, pale litakapohitajika kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka katika eneo la kuchakata na kuandaliwa, ili iweze kutumika kwa ajili ya shughuli za kibiashara.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hili ambalo limeshakuwa na kustawi na kunawiri vizuri lenye rangi ya kijani kibichi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo tayari kwa ajili ya kuliandaa na kulipeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kukusanya zao hilo baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna mazao yao hayo, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hili la viazi ulaya, wakiendelea na zoezi la kukusanya viazi hivyo katika vifungashio maalumu, baada ya kuwa wamekwisha kukamilisha zoezi la kuvuna viazi hivyo, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakata ili viweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao hilo na kulifungasha vizuri kwenye vifaa maalum kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kusafirisha na kupeleka katika eneo la kuchakata, ili iweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna zao lao hilo, wakiendelea kuliandaa taratibu kwa ajili ya kuweza kulipeleka sokoni na kuweza kuanza kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wawili wakiendelea kushauriana na kupeana tathmini tofautitofauti itakayowawezesha kukuza kipato na kufanya mazao yao yawe mengi na yenye afya, ili kuweza kuangalia namna ya kufanya mimea hiyo iweze kuzaliana kwa kiwango kikubwa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna zao hilo na kuliweka katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakatwa ili liweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi ulaya. Wakiwa wanaendelea na zoezi la kuvuna zao hilo na kuliweka tayari, kwa ajili kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, wakiwa tayari wameshakamilisha zoezi hilo la kuvuna mahindi hayo na kuyakusanya vizuri tayari kwa kuyapelek la katika a eneo la uchakataji yaweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la viazi, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kupelekwa katika eneo la uchakataji hili liweze kuwekwa vizuri na kisha kupelekwa sokoni.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendeshea shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, zao hilo likiwa limestawi na kunawiri vizuri tayari kwa ajili ya kuanza kumpa matumaini mkulima wake kuona hali ya kuweza kupata mapato yaliyokuwa makubwa kabisa kupitia zao lake hilo.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, akiendelea kukagua ubora wa mazao yake hayo ili kuhakikisha anafikia malengo yake aliyojiwekea kupata faida iliyokuwa kubwa kutokana na shughuli yake hiyo ya kilimo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kulipeleka katika eneo la uchakataji na liweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waweze kunufaika na zao lao hilo.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa akiendelea na zoezi la kuangalia mazao yake na kuthaminisha ubora wa mazao hayo ili kuhakikisha anafikia malengo yake ya kupata mazao yaliyokuwa bora na faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Eneo la shamba linatumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya, shamba hilo likiwa tayari limekwishazaa mazao yaliyokomaa vizuri na kisha yakavunwa na kuwekwa katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kupeleka kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuweza kupelekwa sokoni ili yaweze kuuzwa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna nyanya hizo na kuziweka kwenye vyombo maalum tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la uchakataji niweze kuwaandaliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima anayejihusisha nashughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu. Akiendelea na shughuli ya kukusanya vitunguu ivyo baada ya kuwa amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna vitunguu hivyo, Tayari kwa ajili ya kuandaliwa kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia zao lake hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mazao yake hayo, na kuyakusanya sehemu moja ili kurahisisha zoezi la usafirishaji, na kupeleka katika eneo la uchakataji ili kuweza kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa amevalia fulana ya njano, akiendelea kukagua mazao yake hayo na kuangalia namna ya kuboresha mazao yake ili kuweza kupata kipato kilichokuwa kikubwa kabisa.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu, wakiendelea kulikusanya na kuliweka vizuri; baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kupelekwa sokoni, ili waanze kupata manufaa yanayotokana na zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha zao la kibiashara linalofahamika kama nyanya, wakiendelea na zoezi ka kuliandaa zao hilo baada ya kuwa wamekwisha timiza zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuweza kupeleka sokoni na kuweza kuanza kuuzwa.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo, kisha kuweka katika vyombo maalumu ambavyo wameviandaa kwa ajili ya zoezi hilo, likiwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha na kupeleka katika eneo la uchakataji.

Mkusanyiko wa wakulima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea na zoezi la kukusanya zao hilo la kibiashara, na kuliweka vizuri kisha kulitia kwenye vifaa maalumu, baada ya kuwa wamekwisha hitimisha zoezi la kuvuna zao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa, lenye mimea iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kiasasa kabisa na chakiteknolojia ili kuweza kumfanya mkulima wake kupata mazao yaliyokuwa bora na yenye afya na kumpatia manufaa makubwa.

Mimea inayoendelea kuchipua iliyootwshwa kupitia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Kilimo hicho walichokitumia na wakulima hawa, kitakacho wawezesha kuendesha shughuli zao bila kutegemea mvua kwa kiasi chochote.

Wakulima wawili wakiendelea kushauriana na kupeana mawazo mbalimbali, yatakayowawezesha kutanua wigo wa mapato na mazao yatakayozalishwa kwenye shamba lao hilo, ili kuweza kufikia malengo na kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa, bila hasara aina yoyote.

Mkulima akiwa katika tekta, akiendelea kuendesha shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote, bila ya kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu, nacha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unatarajiwa kumsaidia mkulima na kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mwanaume mkulima akiwa katika trekta akiendelea kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wawili wakiwa katika trekta wakiendelea kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu ni mzuri kwani unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa ikistawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unawezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri lililooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu na muwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kitekenolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea na zoezi la kulima kwa kutumia njia za mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shuguli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mmea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali, katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu kwani unamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo.

Wakulima wakiwa katika trekta wakiendelea kuandaa shamba lao kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, na kunawiri na kupea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo una muwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea kulima shamba lake hili kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha teknolojia zaidi; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; njia hii ya kilimo ni muhimu inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; mfumo huu na muwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia ya mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huo wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuandaa shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea na kuendesha shughuli za kilima cha kisasa na kiteknolojia, kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wa kazi wake njia hii ya kilimo, inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali katika eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu, na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitechnolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake muhimu za kilimo katika mazingira yoyote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na chakitaalamu na chakiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta, akiendelea na shughuli ya kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Shamba linaloendelea kuandaliwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake ,mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawiri na kupea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi kijani kibichi, iliyootesha kwenye njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha teknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuendesha shughuli za kilimo, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unatarijiwa kumpatia manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kutegemea hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unatarijiwa kumwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneno husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinacho husisha matumizi ya Mashine mbali mbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha Mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika.

Bwawa maalumu lililotengenezea kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kufugia samaki. Sehemu hiyo ikiwa imezungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi na miti iliyokua na kupea na kunawiri vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, ili kuonyesha eneo hili kuwa na sura na taswira ya asili kabisa na kuwapa samaki hao mazingira rafiki.

Shughuli ya ufugaji ikiendelea katika eneo maalum lililotengwa na kuwekewa maji ndani yake. Eneo hilo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, na miti iliyokua na kustawi vizuri, na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi. Ili kuweza kufanya samaki hawa wawe na mazingira rafiki.

Eneo la msitu uliyoota na kustawi na kunawiri vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, eneo hili kudhihiri kwake kwa miti iliyoota vizuri na kustawi na kunawiri kunaashiria upatikanaji wa mvua zilizokuwa nyingi kabisa katika hili eneo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliopea kwa rangi ya kijani kibichi ilioyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa katika njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, cha kitaalamu, na cha kiteknolojia cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho maalumu, vinavyotumika kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri ilioteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknologia cha ki hydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotevya virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalumu cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu ambavyo ni kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na Cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi ulioteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na teknolojia zaidi cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iiyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi cha khydroponia, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pekee bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yemye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kupitia mfumo wa hydroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliotiwa virutubisho mbalimbali maalum kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu kinachohusisha matumizi ya maji yaliyopishwa maalumu, na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliotoa virutubisho muhimu mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa na kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponiki, kinachohususha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotoa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima akiendelea kuihudumia mimea yake aliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha kihadroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho pekee na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kusitawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pekee, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, cha hydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea nimeliokua na kustawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia ,kinachoitwa kilimo cha kihaidroponiki, kina chohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliotiwa virutubisho maalum na muhimu kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye kijani kibichi, iliyooteshwa na kutumia njia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki ,kinachousisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi nakunawiri na kukua vizuri iliyooteshwa na njia mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kihaidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaletayo virutubisho muhimu kwa ajili ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri inatokana na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi cha "haidroponic", kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotajwa kurutubisha umuhimu mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia ya kilimo cha mfumo wa kisasa cha kitaalamu cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wanawake wawili ambao ni wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo kwaajili ya kuweza kulipeleka kiwandani ili liweze kuchakatwa na kuandaliwa na kuwekwa tayari ili liweze kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Mfanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la vitunguu, akiendelea na zoezi la kukusanya zao hilo baada ya kuwa amehitimisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kuweza kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, likiwa na mimea iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri, mimea hiyo inatarajiwa kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele na mengi kwa ajili ya kuweza kuwezesha kampuni hiyo kufikia malengo yake.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao hilo la nyanya, ikiendelea na zoezi la kufungasha nyanya hizo baada ya kuwa zimekwisha vunwa zilipokua zimekomaa vizuri, ili kwa ajili ya kwenda kuzipeleka sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni inayojihusisha na shughuli za kibiashara. Kwa kutumia mfumo huu wa kilimo mazao haya, yanatarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa ili yaweze kuipatia kampuni hiyo manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yatakayotarajiwa kuisaidia kampuni hiyo, kuweza kukuza wigo wa mapato yake.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea na zoezi la kukusanya kahawa hizo baada ya kuwa wamekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, ili waweze kupeleka katika maeneo ya kuchakata na kuweza kuandaliwa kwa ajili ya kupeleka sokoni ili waweze kunufaika kupitia zao hilo.

Eneo la shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; ili kufanikisha mazao haya yanazaliana vizuri na kwa kiwango kikubwa kabisa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, kikiwa kimeandaliwa na mimea yake imeota na kustawi vizuri na kunawiri ikiwa na rangi ya kijani kibichi, mimea hii inatarajiwa kuleta mazao yatakayosaidia kampuni kuweza kukuza mapato yake.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa katika shamba linalomilikiwa na kiwanda kikubwa, chenye malengo ya kuhakikisha mimea hiyo inazaliana na kuleta mazao mengi, ili kuweza kukuza mapato yake.

Wafanyakazi katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara wakiendelea na zoezi la kufungasha mazao haya ambayo tayari yamekwishavunwa baada ya kuwa yamekomaa vizuri, ili waweze kuyaandaa na kuyatengeneza katika muonekano mzuri utakaorahisisha zoezi la kuuza yatakapopelekwa sokoni.

Eneo la kiwanda kikubwa kinachojihusisha na shughuli ya kuchakata nyanya hizi, ambazo tayari zimekwishavunwa katika ustadi mkubwa kabisa, kuziandaa vizuri na kuziweka katika mazingira salama tutakawezesha kuzipeleka sokoni na kuuza, ili waanze kupata manufaa yaliyokuwa makubwa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kibiashara cha zao hilo la kahawa. Zao hili linatarajiwa kukua vizuri na kuipatia kampuni hiyo faida iliyokuwa kubwa kabisa, bila hasara ya aina yoyote.

Eneo la shamba kubwa linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara, eneo hili limeandaliwa kwa kutumia njia na kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, ili kuweza kuhakikisha kiwanda hicho kinapata mazao yaliyokuwa mengi na yenye ubora utakaowawezesha kupata faida iliyo kuwa kubwa.

Shamba linaloendele kuandaliwa na kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shunghuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua kwa kiasi chochote .

Mimea iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kupitia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shghuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mfumo uliopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, utakaowezesha kuandaa shughuli za kilimo cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri, inayomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, uliopangiliwa na kuandaliwa vizuri, ili kuweza kuhakikisha mimea hii inakua na kustawi vizuri na kunawiri. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji kinachomuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kupata tabu na wala kutegemea mvua.

Mimea iliyokua vizuri, iliyooteshwa vizuri kupitia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na chakitaalamu, cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inatarajiwa kumpatia mkulima faida iliyokuwa kubwa kabisa, kwani miongoni mwa faida za mfumo huu wa kilimo ni kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mfumo uliopangiliwa vizuri kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vitakavyotumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu na cha kiteknolojia cha umwagiliaji, kitakachomuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Eneo la ardhi lililoandaliwa kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo, inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mimea iliyooteshwa katika shamba hili kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo eneo lolote, bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha umwagiliaji akiwa shambani, amekwisha vaa mavazi yake ya kazi. Akiendelea kuyahudumia mazao yake hayo, ili yaweze kuzaliana vizuri njia hiyo ya kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagiliaji. Mfumo huu wa kilimo unamsaidia mkulima na kumuwezesha kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mifumo iliyo andaliwa na kupangiliwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa njia ya umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri kwani inamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutumia mvua.

Eneo la shamba lenye mimea iliyooteshwa na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalam cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri kwani namwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mifumo maalumu iliyoandaliwa na kupangilia vizuri kwa ajili ya kutumika katika shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, kilimo hiki kitakachomwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo ni nzuri, kwani imuwezesha mkulima kuweza kuendesha shuguli za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo ulioandaliwa na kuwekwa vizuri na kupangiliwa katika mpangilio maalum, utakaotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inayomwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara akiendelea na zoezi la kumwagilia mimea yake hiyo aliyoilima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lenye mazingira ya kipekee na ya kuvutia yaliyozungukwa na uoto wa asili wenye nyasi ndefu, na miti iliyokuwa na kunawiri na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kwa kudhihiri mlima mkubwa wa kilimanjaro unaonekana vizuri unazidi kulifanya eneo hili kuwa na sura ya kipekee na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili uliyoota na kustawi vizuri uoto huo ukijumuisha nyasi fupi pamoja na miti iliyonawiri yenye rangi ya kijani kibichi, kupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili kukiashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hili eneo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, uliota na kustawi vizuri na miti iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi na kuachiana nafasi, huku kwa mbali kukidhihiri milima na anga lililotanda kwa juu, likizidi kulifanya eneo hili kuwa na mandhari ya kupendeza na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanywa nyasi pamoja na miti iliyostawi na kupea vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa mlima mkubwa wa Kilimanjaro nyuma ya eneo hili kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, lakini pia kupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili ni ishara tosha inayoonyesha kuendelea kwa shughuli za kibinadamu.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na milima na anga vilivyotanda katika eneo hili vinavyolifanya eneo hili kuwa na eneo la kupendeza na kuvutia.

Eneo la ardhi lililokuwa tambarare lenye mimea iliyo ota na kustawi vizuri. yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na mlima unaolihiri kwa mbali na anga linalotanda kwa juu likizidi kufanya eneo hili kuwa na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye milima pamoja na maeneo yaliyokuwa chini ya mlima, lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu na nyeupe kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili, unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri. Kutanda kwa anga linalodhihiri juu ya eneo hili kunazidi kulifanya eneo hili liwe na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia liliozungukwa na uoto wa asili wenye nyasi fupi pamoja na miti iliyokuwa vizuri, yenye majani kwa mbali kutoka shina lake lilipo, kutanda kwa anga lililokuwa na rangi ya bluu kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee na kuvutia.

Eneo la kijografia iliyozungukwa na uoto wa asili pamoja na miti ilikuwa na kustawi vizuri na kunawiri yenya rangi ya kijani kibichi iliyoachiana nafasi na kulifanya eneo hili kuwa na uwazi mkubwa. Milima inayozihiri kwa mbali na anga lililotanda katika eneo hili inazidi kulifanya eneo kuwana taswira ya kipekee ya kivutia.

Eneo tambalale la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili lililokusanya nyasi pamoja na miti iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi. Hudhihilisha anga lililotanda juu yake huku Kwa mbali ikilifanay eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Mimea inayoanza kuchipua iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itakayompatia mazao bora, ili aweze kupata mazao yenye faida baadae.

Mimea inaendelea kuchipua na kukua vizuri yenye rangi kijani kibichi iliyotoshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inatarajiwa kumpatia mkulima mazao yaliyokuwa na afya bora itakayomsaidia kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kupitia njia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii njia hii ya kilimo inamuezesha mkulima kupata mazao yaliyokuwa bora kabisa na yenye afya yatakayomuezesha kupata mafanikio yaliyokuwa makubwa.

Eneo la shamba kubwa lenye mimea iliyoota na kustawi vizuri na kunawiri iliyopewa kwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kuotesha mbegu njia hii ya kilimo na muwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayomwezesha kuweza kupata mazao mengi ili aweze kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu chakuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora, itakayompatia mazao yaliyokuwa mengi na bora, kwa ajili ya kutanua wigo wa mapato yake.

Mimea inayoendela kukua na kustawi vizuri iliyopakwa rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa njia za kitaalamu na za kisasa za kuotesha mbegu njia hii ya kilimo ni nzuri kwani inamuwezesha mkulima kuchagua mbegu bora itayompatia mazao yalikuwa bora na afya tele iliapate faida iliyokubwa.

Mimea inayoendelea kuchipua na kukua vizuri, niliyoteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata mazao mengi na yenye afya ili aweze kupata mafanikio yaliyokuwa makubwa kabisa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia kilimo cha mfumo wa kisasa na cha kitaalamu cha kuoteshea cha mbegu. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu sahihi, kwa ajili ya kukuza mazao yaliyokuwa bora kabisa yatakayompatia manufaa makubwa hapo baadaye.

Mimea inaendelea kukuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora kwaajili ya kupata mazao yatakayokuwa bora, ili aweze kupata manufaa makubwa.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawili vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo ni nzuri inamuwezesha mkulima kuweza kutambua mbegu bora kwaajili ya kuweza kukuza mazao yatakayokuwa bora na mengi ili aweze kupata faida kubwa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, bila kutegemea mvua. Hivyo kuweza kukuza wigo wa kuzalisha mazao yake na kupata kipato kilichokua kikubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayompelekea kupata mazao yaliyokuwa na afya na yatakayompatia faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri yenye rangi kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu bora itakayomwezesha kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mimea illiyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kisasa inamwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu sahihi itakayo mpatia mapato makubwa kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliokuwa bora na afya tere na yatakayo mpatia faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mabanda yaliotengeneza kwa ustadi na weledi wa hali ya juu yatakayo tumika katika shughuli za ufugaji wa kufugia wanyama mbalimbali kama vile kuku bata pamoja na mbwa na mbuzi, kwa ajili ya kurahisi zoezi hilo la wanyama hawa wanaofuga majumbani.

Mnyama mkubwa anayefahamika kama tembo, mnyama huyu anayekamilisha idadi ya wanyama wakubwa watano, akiendelea kujimwagia mchanga. Mnyama huyu amekua ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa za kulinufaisha taifa kupitia utalii, kwa sababu ya umbile lake kubwa.

Mnyama mkubwa anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kama Tembo akiendelea kujimwagia mchanga, mnyama huyu amekua ni sababu kubwa inayochangia pato la taifa kupitia utalii, kwa sababu amekua ni kivutio kikubwa sana.

Mnyamapori mrefu mzuri mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabakamabaka anayefahamika kama twiga. akiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi zilizoota na kustawi vizuri pamoja na miti iliyonawiri yenye rangi ya kijani kibichi.

Ndege ni katika jumla ya wanyamapori wanaoruka na kuvutia, katika aina nyingi za ndege miungoni mwao ni kipungu mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kwenda juu, ndege huyu akiwa juu ya mti uliodondosha majani yake ukiashiria kipindi cha kiangazi.

Wafanyakazi katika moja ya hifadhi zilizopo nchini akiendelea kumhudhumia moja kati ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kama Tembo. Mnyama huyu ni kivutio kikubwa anayechangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa kupitia utalii.

Mnyama mzuri mrefu mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabakamabaka anaefahamika kama twiga, akiwa katika eneo la msitu uliozungukwa na wote wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti, iliyostawi na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.